Kituo cha umeme. Miundo mbinu mingi na chuma imejaa. Nyaya nyingi za umeme zimeenea mbali. Kuna vibadilisha umeme vingi. Sehemu hii inaonekana kubwa sana.

Kikubwa chenye miundo mbinu mingi ya chuma. Bomba nene za kijivu zinapita chini, na kuna ngazi pamoja na jukwaa la chuma juu. Mashine ya kuchimba udongo inaonekana, kwa mbali. Hali ya hewa inaonekana kua tulivu.

Nguzo za umeme zenye nyaya nyingi. Mafundi wawili wamepanda nguzo wakifanya kazi. Ngazi nyekundu imetengezwa na kuna barabara enye magari. Inaonekana ni matengenezo ya umeme jijini.

Nguzo za umeme zimesimama mfululizo katika mandhari ya jioni. Anga inagawanyika pande mbili. Upande mmoja ni buluu nzito na mawingu meusi huku upande mwingine inaonekana kuwa rangi ya machweo yaani njano au machungwa. Chini kuna mimea.

Nguzo ya umeme yenye nyaya nyingi, ikiwa na maboksi mawili ya chuma yaliyofungwa. Baadhi ya nyaya zimejikunja chini. Nyuma yake kuna barabara na majengo yanayoonekana, na mbali watu wawili wanatembea. Hii ni miundombinu ya mawasiliano au umeme.

Mistari ya umeme inamisima kwenye mlima. Nyaya kubwa za rangi ya kijani imewekwa katikati. Nyaya nyingi zimepita angani. Miti mingi inaonekana nyuma, huku anga likiwa na mawingu mengi.

Chumba cha vifaa vya umeme vya kisasa na kabati nyingi nyeupe zenye milango ya kioo ndani yake kuna mashine na nyaya tata inaonekana ni kituo cha kuthibiti umeme.

Kiwanda kikubwa cha kuzalisha umeme, chenye mabomba mengi makubwa ya chuma. Moshi unatoka kutoka baadhi ya sehemu, kuashiria shughuli inayoendelea. Kuna miundo ya chuma na barabara ndogo, inayo onekana mbele. Nguzo moja ya taa inaonekana ikitoa mwanga, Anga lina mawingu.

Kituo cha umeme kinaoneka kikiwa na nguzo nyingi za chuma na nyaya zinazopitisha umeme. Kuna jengo ndogo la bluu na wafanyikazi wachache wamevaa fulana za rangi za chungwa. Sehemu hiyo imezingirwa wa utepe wa tahadhari.

Muri ya kilima kijani kibichi kinacholimwa kikiwa na nguzo kadhaa za umeme za chuma zinazobeba nyaya zinaashiria usambazaji wa umeme katika eneo hilo. Juu kuna anga la buluu linalofunikwa na mawingu, ishara ya uzuri wa asili na maeneo ya miundombinu.

Efu ya umeme ikiwa imesimama katikati ya mandhari ya kijani kibichi. Nyaya zimeinuliwa zikiwa na alama nyekundu za kuonya. Kwa nyuma milima inaonekana imefunikwa na miti na anga ni la samawati lenye mawingu meupe.

Kuzalisha umeme, kikiwa na majengo makubwa na miundombinu ya nyayo. Kinatoa moshi, kuasharia shughuli za uzalishaji. Kimejengwa katikati na vilima vilivyofunikwa na miti, kuoonyesha matumizi ya rasilimali asili, kwa ajili ya nishati.

Ya umeme iliyojaa nyaya nyingi zilizounganishwa, zikielekea angani. Zinaonekana kua zimefungwa na kutatizika. Chini yake kuna jengo na anga lina mawingu meusi, likionyesha hali hii ya hewa ya kuvutia.

Mkubwa anaonekana akitembea kwenye ardhi yenye vumbi. Pembe zake zinaonekana wazi. Kuna miti na majani nyuma yake ikionyesha mazingira ya asili. Jua linaangaza. Hali hii inaonyesha uhifadhi wa wanyama pori labda katika hifadhi au bustani ya wanyama.

Bomba kubwa lenye rangi ya bluu likinyanyuliwa na kutumia mashini nzito ya ujenzi. Linaonekana kuwa refu na nzito. Limewekwa kwenye ardhi yenye mchanga. Mwendeshaji wa mashine anaonekana ndani ya chumba cha kudhibiti. Inaweza kuwa mradi wa miundombinu.

Amesimama jikoni, amevaa aproni na skafu ya kichwani. Amesimama karibu na vyungu vikubwa vitatu vya kupikia ambavyo vinaonekana kutumia kuni. Ukuta wa jikoni umewekwa taili nyeupe.

Kaa karibu na mti mkubwa. Ana manyoya ya rangi ya kahawia na kidevu cheupe. Macho yake yanaonekana yakiangalia pembeni. Eneo lote limezungukwa na majani mabichi, kuashiria msitu au bustani.

Nyati anaonekana akihamishwa ndani ya sanduku la mbao. Kuna watu waliovaa sare za kijamii, labda walinzi wa wanyamapori waliomsaidia. Macho yake yamefunikwa kwa kitambaa. Inaonyesha operesheni ya kuhamisha wanyama, labda kwa madhumuni ya uhifadhi au matibabu.

Rundo kubwa ya chupa za plastiki zilizobanwa zikiwa zimepangwa. Kwa mbali mtu mmoja amesimama karibu na jengo. Anga lina mawingu na kuna miti michache. Hii ni taswira ya eneo la taka za plastiki.

Ukungu huu una sanamu tatu zinazoonyesha wanajeshi waliwashiriki vitani. Chini yake kuna bamba lenye maandishi na tarehe 1939 na 1945, zikionyesha kipindi cha Vita ya Pili ya Dunia

Anatembea polepole, ganda lake lina rangi ya kahawia na lina muundo wa kipekee amezungukwa na majani mabichi au udongo. Anaonekana akitafuta chakula, wanyama wenye maisha marefu wanaishi duniani.

Mwenye rangi ya kahawia akisimama kwenye udongo. Anaonekana akitafuta chakula. Eneo hilo limefunikwa na miti na vichaka vingi. Uzio wa waya unaonekana mbele kuashiria kuwa hili linaweza kuwa hifadhi au bustani ya wanyama.

Paa la dume mwenye pembe ndefu anatembea kwenye ardhi kavu. Rangi yake ni kahawia na tumbo jeupe. Nyuma yake majengo ya jiji yanaonekana kwa mbali. Inaashiria mwingiliano kati ya wanyamapori na maeneo ya mjini labda katika hifadhi ya kitaifa ya Nairobi.

Mtaro mchafu umejaa takataka. Maji meusi yanapita ndani. Chupa nyingi na uchafu mwingi umetapakaa kando. Watu wamesimama karibu, wengine wamekaa. Mazingira yanaonekana machafu na yasiyo pendeza. Hii ni shida ya usafi katika maeneo ya watu wengi.

Ziwa tulivu lenye watu wakifurahia shughuli za majini. Wawili wamesimama kwenye boti ndogo za manjano wakitumia mikia mirefu kusogea. Mbali kidogo nyingine nyeupe iliyojaa watoto inaelea polepole kwani imepambwa na miti mirefu au mambao.

Kundi la vijana wakifanya kazi ya jamii nje. Wamevalia fulana za usalama za rangi ya chungwa na kijani. Wanaonekana wakipanda miti au kusafisha eneo. Wanafurahia na kutabasamu. Mandhari ni ya wazi yenye nyasi na mbali kuna miti.

Daraja la kijani juu ya mtu. Kuna mtu akivua samaki kwenye mashua ndogo. Nyuma kuna jengo refu na miti. Inaonekana ni bustani au hifadhi ya asili jijini.

Kike amelala juu ya kilimba kidogo cha udongo. Anatazama mbele. Nyuma yake kuna mandhari ya jiji, likiwa limetanda kwa ukungu, na majengo marefu yakichomoza. Anaonekana katika hifadhi la wanyama pori.

Mbuni mmoja mkubwa amesimama karibu na uzio wa waya na miti. Ana shingo ndefu na manyoya meusi na meupe. Mdomo wake umefunguka kidogo, na inaonekana kama anatoa sauti. Nyuma yake kuna majani mengi, kuashiria mazingira ya asili.

Mtaa wa makazi duni ambapo nyumba zimetengenezwa kwa mabati na mbao. Watu kadhaa wakiwemo watoto wanaonekana wakitembea au kusimama mbele ya nyumba. Upande wa kulia kuna choo cha umma chenye maelezo ya jinsi ya kutumia. Anga ni la mawingu.

Kundi la mbuni wakitembea kwenye nyasi. Majengo mareufu ya jiji yanaonekana nyuma. Inaashiria mchanganyiko wa wanyamapori na mendeleo ya mji, jambo la kawaida. Anga linaonekana wazi.

Wanatibiwa, wataalamu wanamshika wakimsaidia. Ana kitambaa cha rangi nyingi kichwani. Kuna damu kidogo karibu na sikio lake. Watu wengine wako nyuma, labda wakitoa msaada. Hii ni shughuli muhimu ya uhifadhi wa wanyama pori nchini.

Wanapiga picha karibu na maporomoko ya maji yenye nguvu. Yanateremka kutoka miamba mirefu. Wamevalia nguo za kawaida wakifurahia manthari asili, miamba mikubwa pande zote mbili, wakati wa burudani uburusho.

Wachezaji wanne waliovaa mavazi ya asili ya rangi ya udongo wakitumbuiza kwenye jukwaa wanacheza densi ya kitamaduni ,wawili wao wamevaa kofia za manyoa chini ya jukwaa watazamaji wanaonekana wakifurahia onyesho hilo , mandhari ya nyuma yanaonyesha miti na mimea kuashiria kuwa tukio linafanyika nje.

Wanawake kadhaa wakichota maji katika mto wenye maji ya matope, wamebeba vyombo vikubwa ambavyo wanajitahidi kujaza. Inaonyesha changamoto ya upaikanaji wa maji safi katika baadhi ya maeneo hapa jijini, hasa wakati wa kiangazi au baada ya mvua.

Mdogo akitembea kwenye njia yenye matope na maji machafu . Bata na vifaranga vinaonekana vikitembea karibu nayo. Nyuma kuna nyumba za mabati na kuta za udongo kuashiria makazi duni.

Mtu mwenye ngozi nyeusi iliyonadha matope amesimama kwenye udongo wenye unyevunyevu majani yanaonekana upande wa kulia mbele nyuma kuna uzio wa waya anaoenakana mpweke katika mazingira haya

Simba wawili wakubwa porini. Mmoja ananguruma kwa nguvu mdomo wazi. Mwingine amelala chini akipumzika. Manyoya yao ni mazito na marefu. Wamekaa kwenye nyasi kavu.

Mfuko mkubwa wenye rangi ya kijani, uliosheheni takataka mbalimbali, ukinyongolewa kutoka kwenye mizani. Nyuma yake kuna milima ya uchafu na mabaki ya vitu tofauti, ikijenga taswira ya eneo la kutupa taka. Hali ya hewa inaonekana kuwa nzuri jua likiwaka juu.

Kikundi cha wanafunzi wakipanda miti wamevalia sare za shule na wanaonekana wenye furaha wamesimama karibu na shimo la kupanda wakiwa wameshikilia miche ni ishara nzuri ya uhifadhi wa mazingira.

Udongo inapita msitu I. Mtu mmoja anakimbia kuelekea mbele akipotea pole pole msituni. Miti mirefu imefunika pande zote za njia ikitengeneza kivuli kizuri.

Ndovu mdogo anajitupia udongo mwekundu kwa kutumia mkonga wake. Udongo unaruka hewani ukimfunika, watu wawili wakiwa wamevalia makoti ya kijani wanaonekana wamesimama karibu naye, mandhari inaonekana kuwa katika eneo la wazi, labda hifadhi ya wanyama.

Ndege mwenye miguu mirefu ya manjano manyoya ya madoa meusi na meupe wakiwa wamesimama juu ya udongo mwekundu kati ya vichaka vya kijani. Wanatazama upande mmoja kwa umaakini wakionekana macho yao makubwa na midomo mifupi.

Kundi la mbuni wanne, wakiwa wamesimama kwenye nyasi kijani kibichi. Nyuma yao kwa mbali inapatikana anga la jiji likionyesha majengo marefu. Wako katika eneo la wazi, labda hifadhi ya kitaifa. Huu ni mfano mzuri wa jinsi wanyama pori na mandhari ya mji vinavyokutana.

Mwanamme mzima anapanda miti, huku watoto wanamwangalia. Wanaonekana kua shuleni, kwani kuna majengo yanayoonekana kama madarasa nyuma yao. Wote wamevalia sare za shule.

Ndugu na mwanaume wote wakiwa wamevalia barakoa wakipanda miti. Msichana amevaa sweta nyekundu na amepiga magoti. Mwanaume amevaa shati la manjano. Watu wengi wanaonekana kwa nyuma kuashiria shughuli ya upandaji miti.

Wanawake watatu wakipanda mti. Mmoja wao anatumia jembe kuchimba shimo, huku wawili wakitazama. Eneo hilo lina nyasi na miti mingine, na mazingira yanaashiria shughuli za nje.

Mto wenye maji machafu, ukitiririka katikati ya maeneo ya makazi. Taka nyingi zimetupwa kando ya mto, zingine zimeelea ndani ya maji. Majengo yanaonekana kwa mbali, mimea na miti iliyokauka inainuka kandokando. Hali inaashiria uchafuzi wa mazingira.

Mtoto wa tembo akinyweshwa maziwa kutoka chupa kubwa. Mikono ya mtu inaonekana ikishikilia. Anaonekana akifurahia. Baadhi yamemwagika mdomoni. Nyuma, miti inaonekana ikionyesha mazingira ya asili.

Kifaru mdogo mwenye pembe moja akitembea kwenye nyasi kavu nyuma yake mlinzi wa wanyama pori amevaa sare ya kijani anakimbia huku ameshika blanketi la rangi ya zambarau na mistari kifaru anaonekana kuwa chini ya uangalizi.

Kundi la mbuni watano wanatembea kwenye nyasi ndefu. Nyuma yao anga pana linaonekana likionyesha majengo marefu ya jiiji. Utata huu wa wanyama pori ya mandhari ya mjini unaashiria uwepo wa hifadhi ya kitaifa ya Nairobi, ambapo asili na maendeleo ukutana.

Mwanaume anakunywa maji kutoka kwa mfuko wa plastiki. Amechoka. Labda ana kiu sana. Nyuma yake kuna majani ya mti. Inawezekana anajjitahidi kupata maji safi ya kunywa.

Eneo la makazi duni ambako nyumba zimejengwa kwa mabati. Karibu kuna mkondo wa maji yenye rangi ya kahawia, huenda kutokana na mafuriko. Watu wengi wanaonekana wakijaribu kuokoa mali zao au kusafisha eneo hilo. Anga lina mawingu meupe na mepesi

Gari ya Nakuru Direct yenye namba KCU 511. Imesimama mtaani kwenye shughuli nyingi. Watu wanatembea kando yake, na kuna maduka mbali mbali pembeni, ambayo yamepakwa rangi tofauti.

Kwenye shughuli nyingi, labda kituo cha basi. Kuna gari dogo la abiria aina ya matatu likiwa limeegeshwa. Wanaume kadhaa wamesimama karibu nalo. Majengo yenye mabao ya biashara yameonekana nyuma moja likionyesha jina nakon sacco . Watu wametembea huku na kule kuashiria mazingira yenye pilka.

Eneo la jiji lenye shughuli nyingi. Magari ya abiria yameegeshwa barabarani. Watu wengi wanaonekana wakitembea na kusubiri usafiri. Majengo marefu yenye biashara mbalimbali yanaonekana nyuma. Ishara za maeneo na namba zinaonekana kwenye mabasi.

Barabara kuu jijini inaonyesha shughuli nyingi mabasi ya abiria yamepambwa kwa michoro yameegeshwa. Polisi wamesimama karibu wakisimamia trafiki. Watu wengi wanatembea kwa miguu. Majengo marefu na mabango makubwa yanaonekana kwa mbali.

Barabara yenye shughuli nyingi jijini. Mabasi mengi ya abiria yameegeshwa kando ya barabara yakipakia na kushusha abiria. Watu wengi wanatembea na kando kando majengo marefu yenye mabango ya matangazo yanaonekana. Hali ya hewa inaonekana kuwa nzuri anga likiwa jeupe.

Gari la teksi jijini. Juu ya yake kuna ishara kubwa ya taxi . Nyuma kuna majengo na maduka. Magari mengine yako barabarani, inaonekana ni eneo lenye shughuli nyingi.

Barabara yenye shughuli nyingi. Basi kubwa la bluu lenye jina Metro Trans, limepaki kando. Watu kadhaa wanasubiri mabasi au wanatembea kwenye barabara. Kuna mabango ya matangazo karibu na kituo. Hali ya hewa inaonekana kuwa nzuri na kuna miti kwa nyuma. Hii inaonyesha shughuli za usafiri wa jiji.

Basi la abiria limepaki barabarani. Maandishi Mwaya sacco yanaonekana juu. Bango linalo onyesha nauli na njia, watu wanatembea karibu nalo, majengo mengine yanaonekana nyuma. Msongamano wa magari na watu unaonyesha shughuli nyingi za jijini

Mabasi ya abiria City Hopper Next na Electric Chanya C yamesimama barabarani. Watu wanapanda na kushuka, majengo marefu na mitende vinaoneka nyuma. baadhi ya watu wamevaa sare za kazi kuashiria maderefa na utingo.

Imepakwa rangi ya zambarau na michoro imesimama. Abiria wanaonekana wakiingia au kutoka huku watu wakipita karibu. Inaonyesha utamaduni wa jiji, magari yakiwa karibu na majengo.

Mabasi ya abiria inaonekana kua na shughuli nyingi. Kuna zile zilizosimama zikipakia au kushusha abiria. Watu wengi wanaonekana wakitembea na kusimama karibu nazo, ishara ya usafiri wa umma jijini.

Msichana, mbele yake kuna basi kubwa lenye abiria wengi na maandishi kama Thika. Watu wanapakia mizigo na mifuko mingi. Wengine wanatembea karibu, huku magari madogo ya abiria yakionekana nyuma. Inaonekana kuwa ni kituo cha mabasi chenye shughuli nyingi.

Barabara yenye magari na watu wakienda zao. Kuna kibao cha trafiki kinachokataza kurudi nyuma. Taa za trafiki zinaonekana pia, moja ikiwa nyekundu. Upande mmoja wa barabara kuna miti mikubwa. Inaonekana ni asubuhi au jioni.

Vituo vya basi jijini. Watu kadhaa wamevaa fulana za rangi za zambarau na njano. Wanasimama karibu na basi la kijivu. Bango likionyesha majina ya maeneo kama Githurai, Kasarani na Mwiki. Yamekuwa pia yanaonekana nyuma. Hali ni ya pilikapilika za usafiri wa umma.

Wako barabarani. Mmoja amebeba bango kubwa lenye maandishi na namba arubaini na sita, ikieleza maeno ambayo matatu husika hupita kama Nairobi Hospital , Yaya, Congo na Kawangware. Pamoja nao kuna magari ya kijani yaliyopakia abiria huku watu wengine wakiendelea na shughuli zao mjini.

Rangi ya kijani na njano ikiwa na jina Exalted, vina orodha ya njia mbali mbali, kama vile Mombasa Road, Kobil, Transamy, Raunda, Taj, Guthunguri. Watu wamesimama karibu nalo na baadhi yao wanasubiri.

Eneo la jiji lenye shughuli nyingi. Magari yakiwa yamepangwa barabarani. Teksi limeonekana mbele likiwa na ishara ya taxi juu ya paa. Nyuma yake kuna basi na majengo marefu yenye maduka. Watu wanatembea.

Matatu iliyopakwa rangi nyingi imesimama, kuna abiria ndani na utingo anatoa ishara ya kuwaita abiria. Ina maandishi to the world na chicago bulls . Watu wengine wamesimama karibu baadhi yao wakisuburi gari, inaonekana ni kituo chenye shughuli nyingi.

Basi la Metro Trans la bluu likiwa limepaki barabarani, watu wanatembea karibu nalo na mabasi mengine yanaonekana nyuma. Juu kushoto kuna ishara yenye saa na nembo ya benki ya DTB ni eneo lenye shughuli nyingi za usafiri.

Gari ndogo ya abiria limebeba mizigo mingi juu. Bango limeelekea Eldoret, Kitale, Nakuru, na Molo. Wanapanda na kushuka. Gari lina rangi ya kijivu na mistari ya njano. Ni njia maarufu ya usafiri jijini.

Msongamano wa mabasi na abiria jijini. Watu wanangoja usafiri. Yamepaki kando ya barabara yakisubiri wateja. Baadhi yao yana rangi ya kijani na nyeupe. Wanaume wanasimama karibu nazo.

Bango la tangazo lipo barabarani. Linaonyesha enable juu yake. Chini kuna maneno kama Mombasa road utawala airways na nambari themanini. Watu na magari yanaonekana nyuma ikionyesha mazingira ya mjini.

City Hoppa next likiwa limeegeshwa barabarani. Watu kadhaa wamesimama karibu nalo wengine wakionekana kuingia na kushuka. Majengo marefu na miti ya mianzi yanaonekana kwa nyuma kuashiria mazingira ya jiji.

Haya ni maelezo ya ruti mbalimbali za basi, bodaboda zinaendeshwa huku magari mengine yakiwa barabarani. Watu wanatembea, kando kuna majengo marefu marefu, ishara ya kuwa mazingira yako jijini.

Magari ya abiria yamepakiwa yakisubiri wateja. Nyuma kuna majengo marefu kuna miti na pia inaonyesha makazi ,inaonekana ni kituo cha usafiri mjini.

wa trafiki wamesimama mtiririko wa magari. Kuna majengo marefu upande wa pili wa barabara. Mengi yamepaki kando ishara ya shughuli nyingi za jiji labda asubuhi au jioni. Hali ya hewa inaonekana kuwa na mawingu kidogo labda baada ya mvua.

Mabasi mawili ya abiria yameegeshwa. Watu wengi wamesimama karibu baadhi yao wakiingia au kutoka. Yamepangwa kwa rangi na michoro mbalimbali. Nyuma majengo marefu ya jiji yanaonekana kwa mbali. Hali ya hewa inaonekana tulivu ingawa anga lina mawingu kidogo.

Kituo cha reli. Abiria wengi wamekusanyika karibu na jukwa. Barabara iliyo jirani ina msongamano wa magari na mabasi. Inaonyesha shughuli nyingi za usafiri wa umma hasa wakati wa jioni.

Magari ya abiria, matatu yakiwa yamepaki kando ya barabara yenye majengo ya biashara. Kuna mabango ya matangazo na watu wanatembea katikati. Hali ya hewa inaonekana kuwa ya mawingu kidogo na shughuli za kawaida za jiji zinaendelea. Magari mengine ni ya kampuni za usafiri kama Prestige.

La abiria la Citi Hoppa limeegeshwa kando ya barabara, pengine likipakia au likishuka abiria. Watu kadhaa wanaonekana wakitembea au kusimama karibu nalo. Lina rangi ya kijani kibichi na limeandikwa Citi Hoppa ubavuni.

Gari la umma linaonyesha namba nne kubwa na majina ya maeneo mbalimbali kama Community, KMTC, Adams na Thabiria . Linaelekeza njia za matatu au mabasi likitoa taarifa muhimu kwa abiria jijini.

Kituo cha treni jijini. Reli refu inonekana ikienda mbali. Majengo yenye paa nyekundu yanajengo kando ya reli. Miti mingi imezunguka eneo hilo. Watu wachache wanatembea karibu nalo. Magari yanaonekana upande wa kushoto.

Barabara kuu inaoneysha magari yakitembea pande zote mbili. Kuna matatu ya manjano katikati, meupe, na meusi, pamoja na lori mbali mbali. Miti mirefu imepamba pande za barabara, ikipa mandhari sura nzuri.

Huu ya jiji yenye sanaa ya kipekee. Inaonyesha michoro na rangi za kuvutia. Nyuma kuna picha kubwa ya msani na ujumbe, The future is past . Inaonekana ikisafiri barabarani na watu ndani. Inaonyesha utamaduni wa usafiri jijini.

Magari ya abiria hasa matatu yakiwa yameegeshwa barabarani .Watu wanasubiri usafiri. Majengo marefu yanazunguka eneo hilo. Kuna pilka pilka za jiji. Hali inaonekana kuwa tulivu.

Mferiji mrefu uliochimbwa arthini, umejaa maji machafu. Pande mbili za mferiji zina udongo mweusi, mbali majengo kathaa yanaonekana kwashiria kuwa eneo linaendelezwa. Inaonekana kama shuguli za usambazaji maji au usimamizi wa taka.

Kwa kubwa ya chuma yananinginia. Una vali mbili, moja nyekundu na nyingine nyeupe, zimeunganishwa kwenye bomba kuu, yamekuwa vizuri yakiunganishwa sehemu mbalimbali. Inaonekana kama mfumo wa maji au bomba ya viwanda. Inaonyesha miundombinu ya huduma za maji labda katika jengo kubwa la kiwanda.

Lori kubwa jeupe lililobeba mizigo mingi baadhi ikiwa imefungwa kwenye magunia. Mtu mmoja yuko juu akishughulika. Imeegeshwa mbele ya jengo refu la kisasa lenye madirisha makubwa. Barabara inaonekana chafu.

Maji machafu. Mabomba mawili ya kijani na moja jeusi yanapita ndani. Udongo umefukuliwa kuzunguka shimo. Inaonekana kama eneo la ujenzi au ukarabati wa miundo mbinu ya maji ya taka. Hali ya udongo ni mbaya na chafu.

Kuchimba visima lenye rangi ya samawati na njano. Limetulia katika eneo la wazi. Lina magurudumu mazito yaliyojaa tope kidogo, kuashiria matumizi shambani. Juu yake kuna mkono mrefu wa kuchimba. Anga lina mawingu meupe na blue .

Rundo kubwa ya taka ipo kando ya mto. Uchafuu nyingi za plastiki na nguo zimetapakaa, na maji ya mto yanaonekana meusi na machafu. Anaonekana akitembea mbali, hali hii ikiwa hatari kwa afya ya jamii na mazingira.

Rundo kubwa la takataka zimetapakaa ardhini zikiwemo mifuko ya plastiki, nguo chakavu na mabati mengine. Ukuta wa matofali unaonekana nyuma hali hii inaonyesha tatizo la usimamizi wa taka.

Mitambo minne ya viwandani, mitatu kati yake ikiwa na mistari miekundu, na mieupe. Moshi mweupe mzito unatokana kwenye kila bomba, ukielekea angani yenye mawingu. Nguzo za umeme zinaonekana katikati, ikionyesha uzalishaji wa nishati.

Duka la maji. Kuna chupa nyingi zilizopangwa kwenye rafu. Milango ina mapambo ya matone. Inaonekana ni biashara inayotoa huduma ya maji safi jijini.

Rundo lina mabomba meusi ya plastiki. Yametungwa kwa kamba na kijani kibichi. Zimepangwa vizuri zikisubiri kutumika. Inaonekana ni vifaa vya mifumo ya maji labda kwa umwagiliaji.